Watu wengi huku wanatembea ila wengine wanasimama. Wanaonekana kuwa wana tabasamu kubwa sana kwenye nyuso zao. Wengine wamekaa pale juu wakiwa wameshikilia vitu vyao mkononi mwao, ila wengine wanafinywa marununu zao. Wengine wanatembea wakipanda mlima wakipanda juu kwenda.